Hapa ni duka la matunda ambapo kuna kila aina ya matunda kuna ndizi, kuna nyanya, kuna ndimu na matunda ingine ambao yana umuhimu katika mwili yetu.

Kukiwa na mkutano kuna uwezekano wa watu mashuhuri kuhudhuria kila mmoja wao anakuja na gari, gari ya kibinafsi ambao na pia unaeza pata pia kulikuwa na muonyesho wa magari mpya mpya katika soko.

Hapa yanatuonyesha kuwa, hali ambayo ipo katika soko zetu, ni hali ambayo si nzuri, na si hali nzuri kwa kufanya kazi sana sana mvua anaponyesha, kutakua na matope na nyefunyefu.

Hapa ni kampuni ya magari ambao kuna kila aina ya magari na kila rangi ya gari. Sasa customer customer anakuja anaangalia chaguo lake la gari na pia bei, pesa kiwango cha pesa ambao amekibeba.

Hapa ni katika duka la nyama ambapo kuna kila aina ya nyama ikiwemo ya ng'ombe, ya mbuzi, ya nguruwe sasa mwuzaji akona kipimo na anapima nyama ambao mteja wake anahitaji.

Hapa ni duka la kuuza shanga ya kila sehemu, ya shingo, ya tumbo, ya miguu na pia kuna vibeti vya kila aina.

Kuna viatu ambavyo inatumiwa kufanya skatie ambayo ina magurudumu chini. Haswa inaweza kufanya kazi nzuri kwenye barabara ya lami ama kwenye sehemu telezi kama ambao watu wanatumia kucheza voliboli ama basketboli .